Hapa tuko shuleni. Tuko katika darasa la watoto wa chekechea. Ndani ya darasa hili kuna mwalimu mmoja na wanafunzi ambao wamevaa mavazi ya michezo. Mwalimu huyu anaandika kwenye ubao huku wanafunzi wakimskiza na wakiandika kwenye madaftari yao.

Hapo tuko shuleni. Tunaeza kuona wanafunzi ambao wameketi, huku wamevaa barakoa ili kuzuia kupata ugonjwa. Wote wameangalia mbele wanasikiza mwalimu wao, ambaye pia amevaa barakoa.

Hapa tuko shuleni tunaeza kuona mwanafunzi ambaye anasoma kwa njia ya kutumia telekinishi ana kijitabu na kalamu ya kuandika huku mwalimu wake anaonekana kumpa maelezo ili aeze kumnufaisha kielemu

Hapa tuko ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba hii kuna ukuta mweupe na kuna meza nyeupe. Pia kuna manguo yaliyowekwa kule kando. Hapa tunaona msichana ,msichana huyu anaandika kwenye kitabu huku akitumia kalamu .Tunaweza kuona mpira na pia vitu zingine.

Hapa tunaweza kuona msichana. Msichana huyu ni mwanafunzi. Tunajua ni mwanafunzi kwa sababu ako darasani anasoma na tarakilishi. Ana vitabu, ana tarakilishi, ana kalamu na daftari. Na anaonekana kusikiza kwa umakini.

Hapa tumo ofisini. Tunaona kuwa wanatumia tarakilishi kufanya kazi zao. Tuko ndani ya jumba lililopakwa rangi nyeupe. Tunaona kuna wanaume watatu na mwanamke moja. Wanaume wawili wanasaidiana na mwanamke huyu kufanya kazi kwa tarakilishi yake, huku moja anafanya kazi kando pekee yake.

Hapa tumo nyumbani. Tunaona kijana huyu anasoma huku akitumia tarakilishi. Tunaona anazungumza na mwalimu wake. Pia tunaona ana kunywa chai huku akitumia kikombe.

Hapa tuko shuleni. Tuko ndani ya bweni. tunaona vitanda viwili ambavyo kila kimoja kinaeza tumika na watu wawili. Pia tunaona kila kitanda kimetandazwa vizuri na kuna dirisha ya kuruhusu mwangaza kuingia ndani ya chumba hili.

Hapa tuko shuleni tunaona wanafunzi wa shule ya upili kila mmoja ameketi akiangalia telekinishi pia tunaeza ona mwalimu wao akiwaandikia maelezo kwenye ubao huku akiwaeleza njia ya kutumia telekinishi.

Hapa tuko shuleni tuko ndani ya maktaba tunaeza kuona wanafunzi wawili ambao wamevaa sare za shule wanapanga vitabu hizi mmoja anapanga vitabu za hadithi mwingine huku anapanga vitabu za kusoma darasani

Hapa tuko mjini, tunaweza kuona gari la kubebea wanafunzi wa shule, pia tunaona wanafunzi ambao wanacheza na wakikimbia huku wakiwa wamevaa sare. Pia tunaona milima ma miti huko nyuma.

Hapa tuko shuleni, tuko katika bweni. Tunaeza kuona kitanda ambacho kimetandikwa na shuka wa rangi ya kijani. Kule kando tunaeza ona kabati la kuwekea nguo na kioo cha kujiangalia.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona maabara ya tarakilishi. Kuna meza ambazo zimepangwa zikifuatana huku mbele ya kila tarakilishi kuna kiti cha kuwezesha mwanafunzi kuketi na kusoma. Pia tunaona kuwa kuna madirisha.

Hapa tuko shuleni ndani ya bweni. Tunaona kuna vitanda vitatu, ambavyo vinaeza laliwa na watu wawili wawili kwa kila kimoja. Pia, tunaona vitanda hivi vimetandikwa na kuna dirisha ya kuingiza mwangaza ndani ya jumba hili.

Hapa tuko shuleni, tuko ndani ya jukwaa, tunaeza kuuona meza na viti ambazo zimepangwa ili wanafunzi wapate mahali pa kukaa wakati wa mkutano. pia tunaona mwalimu na mwalimu mwingine huku waki wamevaa nguo za rangi nyeupe wakijadiliana kuhusu mkutano huo.

Hapa tuko shuleni tuko katika bweni ya wasichana tunaona kuwa wote wametandika vitanda zao kwa shuka ya rangi ya kijani kila kitanda kinashikilia wanafunzi wawili na kuna vikapu vya kuwekea nguo chafu mle chini.

Hapa tuko shuleni tunaweza kuona wanafunzi amabao wameketi huku wakisubiri mtihani uje huku nyuma tunaweza kuona rais wa taifa hili amekuja kuona wasichana hawa wamepata karatasi zao za mtihani ili waweze kufanya na wafaulu kimaisha.

Hapa tuko katika shule, tunaona shule hili ni la ghorofa. Shule hili limepakwa rangi nyeupe. Nje ya shule hili tunaona kuna nafasi ya kuegemeza magari na pia kuna maua ya kurembesha. Maua haya ni rangi ya kijani huku mengine yana kinjano.

Hapa tuko shuleni tuko katika darasa la watoto wachanga, darasa hili lina vitu za rangi tofauti tofauti , kuna viti na meza, meza hizi zina rangi tofauti tofauti pia zina rangi ya kinjano, ya kijani na pia nyekundu.

Hapa tuko ndani ya bweni. Ndani ya bweni hii tunaweza ona vitanda. Juu ya vitanda hivi, pamekaliwa na wanafunzi ama wakaaji. Pia tunaona kuna kikapu cha kuweka manguo na kuna mikoba yao, ya kubebea vitu zao.

Hapa, tuko darasani. Ndani ya darasa hili, kuna wanafunzi, wasichana na vijana. Pia, kuna mwalimu. Mwalimu huyu, amesimamia, na kuwafunza, kutumia telekinishi.

Hapa tuko jukwaki. Tunaona mchanganyiko wa wanaume na wanawake, wanaonekana kuskiza kwa makini ila kwani wameketi chini na wanaandika. Jukwaa hili lina umati wa watu wengi.

Hapa tuko shuleni. Tuneza kuona tuko ndani ya maabara ya tarakilishi. Maabara haya hutumiwa na wanafunzi kufunzwa kutumia tarakilishi na manufaa ya tarakilishi. Tuneza kuona kuna meza ambazo zimeshikilia tarakilishi na pia kuna viti za kuruhusu ambao wanasoma waweze kuketi na kutumia kompyuta hizi.

Hapa tuko darasani. Ndani ya darasa hili, tunaona kuna ubao mweusi. Pia, kuta zimepakwa rangi nyeupe. Huku kando, kuna kikapu cha kuhifadhi vitabu za wanafunzi. Na huku, kuna madawati na viti ili kuwezesha wanafunzi kusoma.

Hapa tuko ndani ya darasa. Ndani ya darasa hii tunaweza kuona lina na madirisha na ukuta wake umepakwa rangi mweupe. Ndani ya darasa hii kuna madawati na viti. Madawati haya ni ya kuwezesha wanafunzi kusoma.

Hapa tuko darasani. Ndani ya darasa hili tunaweza kuona kuna ubao mweusi, kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na pia kuna dirisha. Ndani ya darasa lile, tunaona madawati ya kuwawezesha wanafunzi kusoma.

Hapa tuko shuleni, tunajua tuko shule kwani tuko upande wa bweni. Ubweni huu uko na vitanda sita, Vitanda hizi zimetandikwa na zimepangwa kwa njia ya watu kufikia kwa njia ya urahisi bila kusongamana.

Hapa, tunaweza kuona mashindano. Mashindano haya, yanaonekana kuwa yako ndani ya, jukwaa. Ndani ya jumba hili, tunaona kuwa kuna mwanamke na mwanaume, ambao waliovaa nguo za kijani. Wote wanaonekana kuwa kwenye, timu moja.

Hapa tunaweza kuona chumba. Ndani ya chumba hili tunaona kitanda. Kitanda hiki kimetandikwa. Kando ya kitanda hiki, kuna makabati ya kuweka virago vyako na pia ya kuwekelea simu na mataa. Kuta za boma hili limepakwa rangi la kijani.

Hapa, tuko katika maktaba. Tunaona kuwa maktaba haya, ni makubwa. Yaani kando ya mlango, kuna umbao ulioandikwa majina ya wale, waliofungua, ama wale ambao walikuwa, wasimamizi wa hii maktaba. Upande huu mwingine pia kuna, ambayo haijamalizika. Ukiingia ndani, tunaona kuna mahali pa kuandikisha vitabu ambazo unachukua.

Hapa tupo ndani ya maktaba. Tunaweza kuona msichana ambaye anasoma kitabu. Msichana huyu, mbele yake, kuna vitabu za aina mbalimbali. Vitabu hizi ni za kumsaidia kuendeleza masomo yake. Kuna vitabu za darasani na pia kuna vitabu za kusaidia kufafanua na kufungua mawazo.

Hapa tuko ndani ya boma. Hapa tunaweza kuona jumba. Jumba hili limejengwa kwa mawe. Jumba hili lina ghorofa mbili kuna mauwa yaliopandwa hapo kando na pia tuweza kuona lina madirisha pia kule kando tunaona lango la kuingia na kutoka.

Hapa tuko mjini, tunaweza kuona duka. Duka hili lina maua huku kando, na pia lina sehemu za kuketi. Tunaweza kuona mlango, na tunaweza kuona huku kando kweke kuna majumba mengine.

Hapa, tuko ndani ya bweni. Tunaweza kuona kitanda kilichotandikwa. Pia, sakafu imeoshwa na dirisha imefunikwa kutumia taweli ya mwenye kitanda hiki. Kitanda hiki kina pillow mbili na kimefunikwa na maasai sheet moja.

Hapa tuko nyumbani. Jumba hili lina mashine za kusaidia afya ya binadamu. Mashine hizi hutumiwa kulainisha misuli. Mashine hizi ni za gharama ya juu.

Hapa tunaona chumba. Chumba hili lina kuta ambazo zimepakwa rangi nyeupe. Lina vitanda nne. Vitanda hizi zote zimetandikwa kwa shuka meupe. Pia tunaona mlango na tunaweza kuona sakafu ni ile ya mbao.

Hapa ni ndani ya bweni, kuna vitanda vinne mle ndani vitanda hizi zimetandikwa na shuka na blanketi, kuna meza la kuekelea simu pia kuna ngazi la kupanda kitanda cha juu, na kuna neti za kuchunga wenyewe kutoka kwa mbu.

Hapa tupo darasani. Ndani ya darasa hili kuna madawati na kuna viti vya wanafunzi kukalia. Pia kwenye ukuta tunaona kumepachikwa makaratasi yakuwezesha wanafunzi hawa kudurusu. Pia tunaona madirisha, na pia tunaona nafasi za wanafunzi kuekelea mikoba yao na mavitabu.

Hapa tuko ndani ya ukumbi. Ndani ya ukumbi huu kuna milango, dirisha na viti. Viti hizi zimeangalia jukwaani na kwenye jukwaani ile kuna ubao wa kuandika na pia kuna picha ya rais iliyobandikwa pale juu.

Hapa tuko shuleni. tunaona walimu ambao wanahudumia mitihani wanazitoa kutoka kwa karatasi za kuzihifadhi ili waeze kupea wanafunzi ili mitihani iweze kuanza na waeze kumaliza.

Hapa tuko katika jamii na tuko shambani. Tunaeza kuona wanawake ambao wamekusanyika kwa ajili ya kupanda. Kuna wale ambao wamesimama na kuna wale ambao wamechuchuma ,wakipanda vyakula hizi kwenye udongo.

Hapa tuko katika shule ya habari elimu ya watu wazima. Tunaweza kuona mkusanyiko wa watu waliochanganyikana kimiaka na kijinsia huku wakijiandikisha ili waweze kupata elimu hii.

Hapa tuko katika jamii. Tunaweza kuona mkusanyiko wa watu amabo wamechanganyana wanaume na wanawake. Wote wako hapa kwa ajili ya elimu isiyo rasmi na ya watuwazima.

Hapa tuko shuleni ya habari elimu ya watuwazima, tuna weza kuona wanafunzi wameketi huku wakifunzwa na mwalimu ya habari elimu ya watu wazima. Tunaweza kuona wanafunzi wameketi huku wakifunzwa na mwalimu jinsi ya kutumia seremala kujifunza jinsi ya kushona nguo.

Hapa ni shuleni. Tunaweza kuona wanafunzi ambao wanapata elimu ambayo siyo rasmi na niya watu wazima. Wanajifunza kupika. Tunaona mwalimu anapeana maagizo huku hawa wengine wanafuata.

Hapa, tuko shambani. Tunaeza kuona watu ambao wamekusanyika kwa ajili ya kusoma njia ya kilimo, kupitia masomo isiyo rasmi lakini ya watu wakubwa. Tunaona mwalimu ako hapa anaangalia kazi ambayo wanafanya.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tuko katika shule ya mafunzo yasiyo rasmi lakini ya watu wakubwa. Tunamwona mwalimu ambaye amevaa nguo ya kijani akionyesha wanafunzi wake njia ya kutumia mashine ya seremala.

Hapa tuko shuleni, tuko katika darasa moja, darasa hili lina ubao na lina madawati, tunaweza kuona mwalimu na tunaweza kuona wanafunzi wawili, mwalimu huyu anawaonyesha kitu katika tarakilishi.

Hapa tuko ndani ya jukwaa. Tunaona kuna masomo ambayo sio rasmi lakini ya watu wakubwa ambayo inaendelea. Wanafunzi hawa wamekusanyika wote darasani wakimsikiza mhutubu ili waweze kufaulu kimaisha.

Hapa tuko ndani ya jamii. Tunaweza kuona mkusanyiko wa wanawake na wanaume ambao wanataka kupokea elimu ambayo sio rasmi na ya watu wakubwa. Wanaonekana wote kuwa wamevaa sare ya nguo nyeupe huku mmoja amesimama anaashiria jibu lake.

Hapa tuko katika jamii tunaona masomo yasiyo rasmi na ya watu wazima yanaendelea. Wanajamii wamekusanyika huku wakichanganyika wame na wake huku wakisoma.

Hapa tuko katika shule ya msingi, tunaona mbele yetu mlango uliopakwa rangi nyekundu. Kando yake ni kuta ambao ni kuta la mawe. Mlango huu una kijimbao ambacho kinaonyesha ni ofisi ya nani.

Hapa tuko shuleni, tunaweza kuona watoto wa umri zote. Pia tunaona wamechanganyika wasichana na vijana .Wanaonyeshana saa walizo nazo mikononi huku wengine wamebeba sahani wanapanga foleni ya kuchukua chakula.

Hapa tuko shuleni, tunaweza kuona wanafunzi, wamechanganyika vijana na wasichana pia walimu wao ambao wamesimama kule nyuma. Wanafunzi hawa wametabasamu huku wakiinua vitu, vitabu vilivyoandikwa Juma.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona watoto wadogo huku wamepanga laini ili kuweza kupata chakula huku wengine wameketi wanakula. Tunaweza kuona chakula imewekwa huku kando ili waweze kuwapa watoto hawa.

Hapa tuko darasani ndani ya shule ya msingi, tunaweza kuona wanafunzi: vijana na wasichana, huku wamevaa sare ya shule. Pia tunaona mwalimu ambaye anawafunza huku wakijadili.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona wanafunzi wa shule ya msingi. Shule hili linavaa sare ya rangi nyekundu. Pia tunaona jumba la ghorofa ambalo limeweka madarasa na maktaba ya shule hii.

Hapa tuko katika shule ya msingi. Tunaeza kuona shule hii ni ya vijana pekeake. Wote wamevaa sare za shule. Wako katika darasa wanafundishwa na mwalimu, huku wote wamekusanyika wakimzunguka, ili waweze kupata elimu yao.

Hapa, tuko shuleni. Tunaeza kuona wanafunzi wa shule ya msingi, wamepanga foleni ili waweze kupakuliwa chakula chao cha mchana. Pia tunaona wapishi ambao wanapakua chakula hii wamevaa barakoa ili kuzuia kuweka uchafu ndani ya chakula.

Hapa tuko shuleni tuko ndani ya darasa, darasa lili limepakwa rangi ya kijani pia kuna madawati ambayo yamepangana kwa foleni yakingojea wanafunzi wafike kule kando tunaona telekinishi amabazo zimepangana pia ili wanafunzi waweze kutumia.

Hapa tuko shuleni, tunaona vitabu za shule ya msingi. Vitabu hizi zina rangi ya kuvutia na pia zinachorwa picha Ili watoto wakisoma, waeze kufurahia na kutabasamu wakati wa darasa.

Hapa tuko shuleni. Tunaona wanafunzi wa shule ya msingi, wamevaa sare ya rangi ya buluu na wote wanapanga foleni huku wakienda kuchukua chakula ili waeze kunufaisha afya yao.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona mwalimu ambaye anafunza watoto kutumia telekinishi. Pia tunaona wanafunzi waliovaa sare ya shule wameketi kwa vikundi ili waweze kujadiliana. Kuna vikundi za vijana na kuna vikundi za wasichana.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona mkusanyiko wa wanafunzi wa shule ya upili. Wamevaa sare ya rangi ya kijani. Wasichana wamesimama mbele na vijana wamesimama nyuma. Wote wameshika vikofia na tuzo ambazo wamepewa na mwalimu yao kwa ajili ya kufaulu kimasomo.

Hapa tuko shuleni tunaeza kuona wanafunzi wa shule ya upili mbele yetu ni msichana ambaye amevaa sare ya shule ambayo ni ya rangi ya kijani huku kando yake ni mwalimu wake ameshika karatasi ya kuonyesha kuwa amefaulu kimasomo.

Hapa tuko shuleni. Tunaeza kuona wanafunzi wa shule ya upili, ambao wamevaa sare zao wameketi, huku wakijifurahisha na chakula na vinywaji. Wamepika chakula hiki wenyewe, na sasa wanagawana.

Hapa tunaweza kuona wanafunzi wanne katika shule ya wasichana, wanafunzi hawa wako shambani, wanaonekana kua wanalima huku wakionyeshana na mimea huku wakizungumza na wakijadili kimasomo.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona wanafunzi wa shule ya upili. Wamevaa sare zao za shuleni huku wengine wamejifunga overall ili wasipate uchafu. Wanapika chakula huku wengine wakiongeza vitu za kuipa ladha.

Hapa tuko shuleni. Tunaeza kuona wanafunzi wa shule ya upili, huku wamekusanyika wote wasichana na vijana. Wote wamevaa sare ya shule yao, na wengine wamevaa ovarali, ili wasieze kupaka nguo zao uchafu.

Hapa tuko shuleni. Tunaona wanafunzi wa shule ya upili wamevaa sare ya rangi ya kijani. Pia vijana wamevaa sare hiyo. Kuna walimu wawili ambao wanawaelekeza jinsi ya kushika vikaratasi ili wapate kupigwa picha.

Hapa tuko shuleni. tunaeza kuona mkusanyiko wa walimu na wanafuzi. Wanafuzi wamechanganyika wasichana na vijana uku wakiwa wamevaa sare za shule yao za rangi ya kijani. Walimu nao wamevaa mavazi mazuri uku wakipea wanafuzi hawa tuzo zao kwa ajili ya kufaulu kimasomo.

Hapa tuko shuleni. Tunaona wanafunzi wa shule ya upili. Wanafunzi hawa, wamevaa sare za shule na huku juu wamevaa ovarali ili wasiwe wakachafuka. Kule kando, tunaona walimu wao ambao wanaangalia jinsi wanafunzi hawa wanafanya mtihani.

Hapa tuko shuleni. Tunaona wanafunzi wa shule ya upili. Wote wamevaa nguo zao za sare, nyeupe. Wameketi chini huku wengine wanapakua chakula, ili pia waeze kuketi na kula.

Hapa tunaona mandhari ya milima, misitu na mabonde. Pia tunaona wanafunzi ambao wamepangana kwa foleni na walimu wao huku wamekuja safari wakati wa likizo ili waweze kupanda kilele ngamia.

Hapa tuko shuleni. Tunaeza kuona wanafunzi amabayo wanajifunza na kufunzwa na walimu kuokelea, pia tunaona walimu wanatembea huku kando ili waweze kuhakikisha hakuna mtu anaumia.

Hapa tunaweza kuona mkusanyiko wa wanafunzi na walimu wao wameenda katika ziada, wameketi chini kwenye nyasi huku wakizungukwa na miti, kuna walimu ambao wamesimama kuhudumia wanafunzi na kuna wale amba wanawapa maagizo.

Hapa ni shuleni. Tunaeza kuona wanafunzi wa shule ya upili. Tunaeza kuona wasichana na vijana wameketi pamoja, wanakunywa juisi. Pia tunaweza kuona madawati ambayo wanatumia kuandikia vitabu na hata mikoba za kubebea vitu zao.

Hapa tuko katika shule ya sekondari tunaweza kuona wanafunzi ambao wamechanganyika wasichana na vijana wakiketi chini wakule chakula ambacho walipika wakati wa kufanya mtihani.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona wanafunzi ambao wamechanganyika vijana kwa wasichana. Wote wamevaa sare na viatu za shule . Wako uwanjani. Tunaweza kuona kuna wale wanacheza na kuna wale ambao wanakimbia.

Hapa tuko katika sherehe, tunaona wanafunzi ambao wanasoma njia za kupika wanafurahisha wenyewe huku wakifurahisha walimu na wazazi wao wanawapikia chakula za aina zote, kuna soda kuna nyama na pia tunaona mafuta.

Hapa, tuko shuleni. Tunaeza kuona wanafunzi wa shule ya upili, ambao wapangana huku wakichanganyika vijana na wasichana. Tunaeza kuona walimu wao, pia wamesimama huku kando wakiwaelekeza.

Hapa ni shuleni, tunaona wanafunzi wa shule ya upili. Wote wamevaa sare za rangi ya kijani, wanaonekana kuwa wamepanda miti ili waweze kunufaisha mazingira yetu.

Hapa tunaweza kuona wanafunzi wa shule ya upili ambao wameenda safari na chuo lao. Wanaonekana kuwa wamevaa sare ambazo zinafanana za rangi ya kijani huku wameketi pamoja na wanatabasamu.

Hapa tuko nje tunaweza kuona nyasi ya rangi ya kijani na miti ya rangi ya kijani pia tunaweza kuona wanafunzi. Wanafunzi hawa wamechanganyika kuna wale ambao ni wasichana, na kuna wale ambao ni vijana. Wanafunzi hawa wamevaa sare ya walileta afya St John.

Hapa, ni shuleni, tunaona ya maswa, elimu ya masomo maalum, yanaendelea, tunaona mwalimu, mwanamke, ambaye anafunza mwanafunzi, ambaye ana ulemavu, na anatumia kiti cha gurudumu.

Hapa tuko shuleni ya mahitaji ya mafunzo maalum. Tunaweza kumuona mwanafunzi mmoja aliye na ulemavu amekalia kiti cha gurudumu, huku wakipelekana na mwalimu wake mpaka darasani.

Hapa tuko shuleni. Tunaeza kuona mtoto wa hitaji maalum. Ameketi katika gurudumu kiti, huku akisoma na wenzake. Wenzake wamekalia dawati, huku wote wanaskiza mwalimu na wakiandika katika madaftari yao.

Hapa tuko shuleni ya elimu ya mahitaji maalum. Tunaona mwanafunzi mmoja ambaye anatumia kiti cha gurudumu akiskumwa huku wanafunzi wenzake wakitabasamu na kutembea nayy mpaka darasani.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona masomo ya mahitaji maalum yanaendelea. Mwanafunzi mmoja aliye na ulemavu ameshikwa mkono na mwanafunzi mwingine ambaye ako sawa wanasaidiana kukimbia ili wafike mwisho.

Hapa tumo darasani hapa unaweza ona wanafunzi na unaweza ona walimu. Mwalimu huyu anafunza wanafunzi hawa ambao walio na ulemavu na wanatumia viti za magurudumu. Wanafunzi hawa wanaonekana kusoma na kufurahia kuwa darasani.

Hapa tumo shuleni. Tunaweza kuona watoto wa tofautitofauti walio na ulemavu wa kutembea, wakitumia viti za magurudumu kucheza na kutembea. Watoto hawa wamechanganyika, kuna wale watoto ambao ni vijna na kuna wale ambao ni wasichana.

Hapa tuko darasani. Darasa hili linafundisha wanafunzi kufanya kazi na mikono yao. Tunaona mwanafunzi. Mwanafunzi huyu ni wa kiume. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa miguu na anatumia kiti cha magurudumu.

Hapa tumo katika maktaba. Tunaeza kuona wanafunzi wanne. Wanafunzi wawili wameketi pamoja ni msichana na msichana mwingine. Msichana mmoja amekalia kiti cha magurudumu huku kando tunaona kuna kijana na msichana ambao wanasoma kutumia tarakilishi.

Hapa tunaweza kumwona mtoto. Mtoto huu ana ulemavu wa mgongo. Anatumia mguu wa bandia. Kando yake ni mwalimu. Mwalimu huyu anafunza mtoto huyo kupanga vile vifaa alivyonavyo vya kucheza kama maneno.

Hapa tunaezaeza kuona mzazi aliyeshika mtoto wake. Mzazi huyu ni mama, mtoto huyu ni msichana. Mtoto huyu anacheza na vitu zilizo juu ya meza. Ana vitu hizi zina rangi tofauti tofauti, iliaweze kutofautisha.

Hapa tunaona mwanaume na mwanamke. Mwanaume huyu ni wa rangi nyeusi huku mwanamke huyu ni wa rangi nyeupe. Wanaonekana kuwa wanaongea kwa lugha ya kuashiria kwani mmoja wao hasikii.

Hapa tuko darasani. Tunaweza kuona wanafunzi wawili ,kuna mwanafunzi kijana na kuna mwanafunzi msichana pia kuna mwalimu. Mwalimu huyu amevaa koti ya rangi ya kijani huku nyuma kuna ukuta ambao umepakwa rangi mweupe, pia kuna vitu ambazo zinawasaidia kusoma wanaonekana kuwa wanacheza.

Hapa tuko shuleni. Ndani ya shuleni tuko darasani. Hapa tunaweza kuona walimu ambao ni wanawake, wawili wanafunza wanafunzi watatu. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa na ulemavu na kutumia viti za gurudumu.

Tuko shuleni. Tunaona mwalimu na mwanafunzi. Mwalimu huyu ni mwanamke. Anaashiria kile ambacho anataka mwanafunzi asome. Mwanafunzi ni kijana. Anasoma huku akiashiria pia kile ambacho anasoma.

Hapa tuko barabarani. Tunaweza kuona wanafunzi ambao wamekusanyika na wamevaa nguo za kujizuia kutopatwa na magonjwa ama kuchafuka. Wanasafisha barabara. Pia tunaona mwalimu wao anatembea na wao akiwaelekeza.

Hapa tunaona mafunzo ya elimu ya juu na ufundi hapa tunaona mwalimu na wanafunzi wawili anawafunza kutengeneza telekinishi huku mmoja ndiye anatengeneza mwingine anagojea nafasi yake.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona elimu ya masomo ya juu na ufundi yanaendelea. Wanafunzi hawa wanajifunza kufungua telekinishi na kufunga, huku wameketi wakiwa wamevaa ovarali na kila mmoja akifanya kazi yake.

Hapa tuko ndani ya shule ya mafunzo ya elimu ya juu na ufundi. Tunaeza kuona wanafunzi wamekusanyika na kuketi huku wakijadiliana, wakiwa ndani ya maktaba ya shule yao.

Hapa tuko shuleni ya mafunzo ya elimu ya juu na ufundi tunaweza kuona wanafunzi ambao wameketi chini huku wakiwa wamevaa maski wakijadiliana njia ya kutengeneza simu hili.

Hapa tuko shuleni. Tunaweza kuona wanafunzi wawili. Wote wamevaa nguo za rangi nyeupe. Kuna mwanafunzi mume na mwanafunzi mke wanafanya kazi huku wakitengeneza mashine ambayo inatumiwa kuleta umeme.